Picha inaonyesha mkulima ambaye amepanda juu ya miti ya ndizi uku akikata ndizi. Ndizi hii imemea vizuri, ikona matawi mazuri sana.

Picha inaonyesha kijana ambao anakamua ng'ombe maziwa, ili na ameweka ndoo na amefunga ng'ombe.

Ninaona miti mgomba ya ndizi ambaye imemea vizuri na tawi zimemea iko tayari kukatwa na kukula.

Naona ng'ombe mbili ambayo imewekwa kwa boma na watu watatu tena mmoja na wavulana wawili na mazingira mazuri sana ambayo inangara.

Hapo naona ng'ombe wengi sana ambayo iko ndani ya nyumba ng'ombe hizi inakula nyasi tena ng'ombe ni wengi sana.

Picha inaonyesha watu watatu, mmoja ameketi, wawili wameinama, vile naona sufuria na jiko.

Picha inaonyesha shamba ya ndizi. Naona kikosi cha ndizi iliyomea vizuri. Matawi imemea iko tayari kukatwa.

Picha inaonyesha ng'ombe ambaye anakunywa maji, huku akiwa ndani ya mjengo mdogo, karibu yake kuna mitungi mawili, na hapa ni mahali ambao ya kame, hakuna miti mingi.

Hapo naona ndizi ambayo imeiva zingine haijaiva bado. Kuna mtu ameshika imewekwa juu ya meza. Ndizi ina iko tayari kukulwa.

Picha inaonyesha msichana ambaye amekaa chini ndani ya shambani, na pili inaonyesha mahindi.

Kuna mgomba ya ndizi ambaye imemea zingine zimekauka, zingine bado haijakauka, nyasi imemea, mazingira yanakaa vizuri sana.

Naona mama ambaye anauza ndizi iliyoiva ameweka juu ya mezani. Nyuma yake kuna watu wanapika na pia kuna ukuta imejengwa.

Hapo naona ndizi imemea vizuri mingi sana na iko tayari kukatwa ndengu kila kitu na matawi ziko tayari.

Naona ng'ombe wengi ambayo wanakula nyasi. Huko kuna jamaa amesimama. Ni ng'ombe ziko ndani ya nyumba ambaye imejengwa vizuri nyasi ni mingi.